Watu waliovalia mavazi maalum ya huduma centre wameketi kwenye kiti zao zilizowekwa nyuma ya meza kubwa. Meza hizi zina kompyuta ambazo wanazitumia kufanya kazi.

Mtu ambaye amevalia shati la huduma centre . Anachukua alama za vidole vya mtu mmoja. Nyuma yao umati wa watu umejaa huku wamevalia barakoa usoni.

Mashabiki wameketi chini huku wakimtazama shabiki mmoja ambaye amevalia bendera la Kenya. Amesuka nywele za rangi nyeusi na kuvalia bangoli mingi mikononi.

Lady Justice Martha Kalambo Koome, amesimama kwenye jukwaa huku akizungumza kwa kutumia kipasa sauti. Amevalia mavazi mazuri.

Wachezaji wapo uwanjani, wamevalia mavazi maalumu ya wachezaji huku mavazi haya ni ya rangi ya kijani na rangi nyeupe. Wamepozi ili wapigwe picha.

Ofisi ya huduma center, huku watu wamevalia sare ambazo ni za watoza huduma. Sare hizi ni za rangi nyeupe na rangi nyekundu.

Watu wengi wameketi kwenye viti vinavyoonekana kuwa vya huduma centre. Wanangojea kupewa huduma. Kando yao polisi aliyevalia sare maalum za askari anatembea katikati yao.

Wanariadha wapo uwanjani, wamevalia sare za rangi ya bluu zilizoandikwa Bandari FC juu yake. Wamefurahia huku wakitembea pamoja.

Ofisi za huduma centre ,ambapo jina limechapishwa NSA services huku watoaji huduma wawili wameketi nyuma ya dawati wakitumia computer zao.

Njia ya kukimbia katika uwanja, ina wakimbiaji waliosimama wakingojea mchezo kuanza. Umati wa mashabiki umekaa huko nyuma yao wakiwa shangilia na kufurahia.

Mwanariadha amevalia mavazi maalum vya wachezaji. Hapo katika harakati ya kuruka juu huku shati yake imechapishwa jina Kipchirchir.

Watu wanne wameketi katika ofisi moja, ya Huduma Center. Wanamtazama. Wanamtazama mtahaji huduma aliyekaa nyuma ya dawati huku amevalia sare maalum za Huduma Center.

Mtaro mkubwa ambalo liko kando ya barabara limejaa maji. Maji haya ni ya rangi ya kahawia, kuonyesha kwamba ni chafu sana.

Ofisi la huduma centre ambapo wateja wameketi chini wakingojea huduma. Mteja mmoja, ni mwanamke aliyebeba mtoto wake mapajani.

Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta amemshikilia mwanamke mmoja mkono. Wote wametabasamu na wanaonekana kuwa na furaha sana.

Kichapisho cha rangi nyeusi, kimechapishwa majina tuko pamoja. Huku ikionyesha ishara ya mikono mbili ikisalimiana.

Rais wa kitambo wa Kenya Uhuru Kenyatta, apo akichukua kiapo kama rais wa Kenya ,nyuma yake kuna umati wa watu ambao wamevalia vizuri ,kando yake ni bibi yake na jaji.

Wanariadha ambao wameshinda kikombe fulani wanaonekana kushangilia na kufurahia huku wamevaa shati za rangi nyeupe na suruali ya rangi ya bluu.

Mchezo wa vikapu unaendelea uwanjani, wachezaji ni wa kike na wamevalia sare za rangi ya buluu, nyuma yao ni wanariadha wengine na watu ambao wanatazama.

Mashabiki wengi, wapo wakiazama mchezo fulani. Wengine wamebeba tarumbeta, na wengine wamevalia nguo zinazofanana. Wanashangilia na kutabasamu kwa furaha.

Wachezaji wengi wameketi chini wakitazama kitu fulani huku wakishangilia. Wamevalia sare za michezo zilizokuwa na rangi ya bluu na rangi ya nyeupe.

Mtu aliyevalia suti za kistaarabu, amesimama katika jukwaa. Jukwaa hili limechapishwa jina ODM. Nyuma yake, ni watu wengine wengi, wa kiume ambao wamevalia ya rangi ya chungwa.

Naibu wa rais wa Kenya Kithure Kindiki amesimama mbele ya jengo ambalo limechapishwa jina Department of Immigration Services Passport Control Ofice . Anazungumza na watu wengine ambao wamevalia suti. Kando yao ni askari amesimama.

Rais wa kitambo, Uhuru Kenyatta anazungumza na jaji aliyevalia mavazi spesheli za jaji. Nyuma yao kuna jengo ambalo lina rangi ya njano.

Lady justice Bi. Martha Koome pamoja na majaji wakuu wengine wawili. Wamefurahi na kutabasamu, huku wamevalia nguo za rangi za nyekundu, nyeusi na nyeupe, zinazoonekana kuwa sare za majaji. Wamebeba barakoa mkononi kila mmoja.

Lady justice Martha Karambu Koome pamoja na viongozi wengine wa serikali ameshikilia vitabu miwili huku wakitabasamu na kufurahi.

Watu wapo darasani. Wanawake wawili wameketi chini wakitumia kompyuta kwa kufinya kiteuzi chake. Nyuma yao kuna ubao na watu wengine waliokaa chini na kutumia kompyuta zao.

Mtu mwenye misuli anayeonekana kuwa mwanariadha kwa mavazi yake, ameanguka chini huku matope yakimwagika kila mahali. Anaonekana kuwa kwa maumivu mengi.

Wakimbiaji watatu wa kiume wamevalia nguo za kukimbia huku wamebeba viatu maalum vya kukimbia mkononi wakiwa wametabasamu. Nyuma yao kuna umati wa watu ambao wanawashangilia kwa furaha.

Umati wa watu wanaoshangilia na kutabasamu kwa furaha, wamebeba bendera ndogo za Kenya huku wakiziinua hewani, na kushangilia kwa furaha.

Watu wengi wameketi kwenye viti vya kungojea huku wakingoja huduma kutoka kwa watoza huduma waliokaa ndani ya ofisi ambapo wanasaidia watu wengine.

Rais wa kitamba wa Kenya Uhuru Kenyatta. Hapo anamsalimia kiongozi fulani wa serikali. Wamevalia nguo rasmi na nyuma yao kuna askari aliyesimama.

Mwanamke aliyevalia bendera ya Kenya, anaonekana kuwa ni shabiki. Nyuma yake kuna umati wa watu ambao wanashangilia kwa furaha.

Kichapishi kikiwa na picha ya mheshimiwa Rachel Shebesh akiwa amevalia nguo za kistaarabu. Lina maandishi ambayo yameandikwa I stand For Peace .

Watu wengi wamekaa ndani ya hema nyeupe, wakipewa huduma fulani, huku watu wengine wengi wakiwa nje ya hema. Ndani yao kukiwa na polisi, aliyevalia sare hakika za polisi.

Chapisho cha mahakama cha judicial service commission . Linatangaza mafunzo kazini na kiambatisho ambalo linapeanwa kwa wanafunzi na wale wanaotafuta kazi.

Kiongozi wa chama cha upinzani cha ODM, Raila Amolo Odinga, apo na watu wengine wengi, wote wamevalia ukanda wa rangi ya buluu ambazo zimechapishwa jina PNU. Wameshikilia glasi ambapo wanaonekana kuwa wanasherehekea kitu fulani. Raila Amolo Odinga ameshikilia kipaza sauti.

Wanariadha waliovalia sare za uchezaji za rangi ya nyekundu wapo uwanjani wakifanya tizi huku wametabasamu.

Watu wapo ndani ya hema. Watatu wamevalia viakisi kuonyesha wanatoa huduma fulani. Mteja mmoja apo ndani yao, amevaa shati ya rangi ya nyekundu. Amevaa barakoa usoni.

Mchezo wa soka unaendelea. Wachezaji wapo uwanjani wakicheza kwa shauku. Nyuma yao kuna umati wa mashabiki ambao wanawashangilia.

Wachezaji wako katika harakati ya mchezo wa soka. Wengine wamevalia sare za timu moja ambayo ni rangi ya kijani na wengine wamevalia sare za rangi ya buluu na nyeupe. Nyuma yao kuna umati wa watu wanaotazama mchezo huu.

Umati wa watu waliovalia barakoa wanatembea barabarani huku wamebeba bango ambalo limeandikwa Court Annexed Mediation . Wengine wamevaa suti na wanakaa kuwa warasmi.

Mchezo wa soka unaendelea uwanjani, huku wachezaji wamevalia mavazi rasmi za mchezo. Watu wengi wameketi nyuma yao wakitazama mchezo huu.

Viongozi kadhaa wakiwa katika jumba la Huduma Center, wanaonekana kuwa wanazungumza na watozi huduma, huku wamewazunguka na kutia makini.

Wanariadha wapo uwanjani. Wamevalia sare maalum za timu moja ya mchezo. Nyuma yao, mashabiki wengi wameketi.

Umati wa mashabiki wa timu ya Gormahia FC wanashangilia na kutabasamu. Wengi wamevaa nguo za rangi ya kijani kama rangi ya timu ya Gormahia. Mwengine amebeba bango ambalo lina jina Gormahia FC juu yake.

Shabiki wa timu wa mchezo wa soka wa Gor mahia amevalia kofia cha chuma huku ameshikilia chombo kinachoandikwa jina Gor mahia. Nyuma yake kuna umati wa watu na mashabiki pia ambao wamevalia nguo za rangi ya kijani.

Mtoza huduma aliyevalia kiakisi ameketi ndani ya tenti huku akiwahudumia wateja watatu. Wateja wengine wamepanga foleni nje ya hema hii.

Viongozi wa kikundi cha upinzani cha ODM wamesimama katika jukwaa, mmoja wao akizungumza. Nyuma yao, kuna kichapisho cha kiongozi wa chama hii ya ODM Raila Odinga.

Hakimu Bi. Helene Rafaela Namisi akiwa katika mahojiano kwa nafasi ya mahakama kuu. Ametabasamu na kuvalia mavazi sahihi ya ofisini. Huku mahojiano haya yanachezwa katika televisheni.

Rais wa Kenya William Ruto apo kwenye jukwaa, huku akiwasalimu umati wa watu. Watu hawa wamefurahia na kutabasamu.

Rais William Ruto akichukua kiapo kama rais wa Kenya. Ameshika bibilia mkononi na kuongea kwenye kipaza sauti. Kando yake kuna jaji aliyevalia nguo rasmi za jaji. Nyuma yake kuna umati wa watu ambao wamevalia nguo za kirasmi.

Kichapishi cha mahakama limechorwa mwanamke aliyevalia nguo za rasmi, akizungumza na mwanamme ambaye pia amevalia nguo za kirasmi.

Ofisi ya Huduma Center, huku wateja wameketi wakishughulikiwa na watoaji huduma. Wateja wengine wameketi kando wakingojea kuhudumiwa.

Ofisi ya huduma center, huku watoza huduma wameketi kwenye deski zao. Wateja wapo wengi, wameketi ili kungojea huduma zao.

Watu wengi wameketi kwenye benchi, wanashangilia na kufurahia na kutabasamu. Wamebeba bendera ya Kenya na wengine wao kuvaa nguo za rangi ambayo ni ya bendera ya Kenya.

Watu kadhaa wapo kwenye harakati za uandishi. Wameketi katika viti vya plastiki na kuandikia kutumia meza wa mbao. Wengine wapo nyuma yao wakingojea huduma iwafikie.

Chombo cha plastiki cha kuwekea uchafu au nguo chafu. Lina rangi ya kahawia, nyuma yake kuna ukuta wa rangi ya pink na mlango wa buluu.

Mashabiki wa timu ya soka ya Gor Mahia FC. Wanaonekana kushangilia na kutabasamu, huku kuna moto mbele yao, iliyowaka na kutoa moshi kubwa.

Wachezaji wa soka wapo uwanjani. Wanashangilia na kukumbatiana kwa furaha ,huku umati wa mashabiki nyuma yao wanashangilia pia.

Ofisi ya huduma center ambapo kuna vichapisho vya rangi za nyekundu na rangi ya kijani. Mwanamke anaonekana ndani ya ofisi amevalia sare rasmi za Huduma Center.

Lady Justice Martha Karambo Koome, amesimama kwenye jukwaa huku akiongea kwenye kipaza sauti. Amevalia nguo za kupendeza, huku akitabasamu.

Mwanariadha akiwa katika harakati ya mchezo wa tripple jump , amevalia mavazi spesheli za wanariadha huku watu wameketi kando yake na nyuma yake wakitazama mchezo huu.

Rais wa kitambo Uhuru Kenyatta apo na viongozi wengine wa serikali. Nyuma yake kuna askari aliyevalia sare rasmi za askari. Watu wengine wapo nyuma yake waliovalia suti na nguo za kistaarabu.

Lady Justice Martha Karambu Koome. Anachukua kiapo kama jaji mkuu wa Kenya. Ameshika bibilia mkononi na kuongea kwenye kipaza sauti. Kando yake ni watu wawili waliovalia kirasmi.

Viongozi fulani wa serikali. Wamevalia nguo za michezo za rangi ya bendera ya Kenya. Wanaonekana kuwa katika michezo wakishangilia nchi ya Kenya. Wana rangi ya bendera ya Kenya usoni na wanaonekana kuwa wametabasamu.

Ofisi ya serikali, ambapo mtoza huduma ameketi nyuma ya kompyuta. Amevalia sare rasmi za ofisini, huku mteja ameketi chini akipewa huduma.

Mchezo wa netiboli, ambapo wacheji wanaruka na kucheza kwa umakini, nyuma yao mashabiki wanatabasamu na kutazama mchezo huu.

Rais wa Kenya William Ruto amesimama na kushangilia pamoja na watu wengine wawili nyuma yake ,kando yake kiongozi wa chama cha upinzaji cha ODM Raila Odinga ameketi kando huku hana furaha kabisa .

Watu wengi wameketi chini na kumsikiliza mwanaume mmoja aliyekaa mbele yao na kuzungumza kuhusu kitu fulani. Amebeba karatasi mbili mkononi.

Rais William Ruto, pamoja na lady justice Martha Karambu Koome wametabasamu, huku askari amesimama kando yao na umati mdogo wa watu waliovalia kistarabu.

Kitabu cha ziada cha mahakama. Juu yake, kuna mjengo wa mahakama ya Kenya. Ina rangi ya kahawia.

Watoza huduma wakiwa wamevalia viakisi vya rangi ya majani wakichukua alama ya vidole kwa wateja, huku wanatumia vyombo vya teknolojia. Watu wengine wengi wanaonekana wakitembea nyuma yao wakiwa katika shughuli zao.

Watoza huduma wameketi kwenye viti na kuandika juu ya meza. Wateja wamepanga foleni na kupewa huduma mmoja mmoja.

Lady justice Martha Karambu Koome amesimama katika jukwaa liliyochapishwa jina judiciary republic of Kenya . Anaongea katika kipaza sauti huku mavazi yake ni maalum ya jaji.

Umati wa watu ambao ni mashabiki, wamevalia mavazi ya rangi ya njano ambazo zimechapishwa jina Tusker. Wanatazama kitu fulani.

Mchezo wa soka unaendelea uwanjani, wachezaji wawili wanakimbia wakifuata mpira. Nyuma yao, kuna watu ambao wanatazama mchezo huu.

Wachezaji wa kike wapo uwanjani. Wawili wamevalia nguo za timu moja ya rangi ya blue na mwingine ako na nguo nyeupe. Wanang'ang'ana na mchezo wao, huku watu wengi wamejaa nyuma yao ili kuwashangilia.

Wachezaji wa mchezo wa soka wapo uwanjani huku wamevalia sare rasmi za uchezaji. Wanaonekana kuwa na furaha sana wakiingia katika uwanja.

Ofisi ya huduma center , ambayo watoza huduma wamekaa kwenye viti, na kompyuta zao, wakishughulikia wateja tofauti tofauti.

Chei speshali iliyojaa vitambulisho ambavyo vimefungwa katika vifungu kadhaa. Vipo ju ya meza inayoonekana kuwa katika ofisi la serikali.

Lady justice Martha Karambu Koome akiwa amevalia nguo rasmi za jaji, amesimama kando ya rais William Ruto akiwa amevalia suti rasmi. Nyuma yao kuna umati wa watu yenye iliyokuwa na jaji wengine na watu wengine waliovalia kirasmi.

Wachezaji wa mpira, wakiwa katika mchezo wa soka, huku wamevalia sare tofauti tofauti, kuonyesha timu mbili tofauti wakiwa uwanjani.

Watu kadhaa wameketi mezani huku wakiwa na kalamu na karatasi fulani. Wanaandika kitu chini, nyuma yao kukiwa na mabati.

Mchezo wa kikapu unaendelea, huku wachezaji wapo kwenye uwanja wa michezo wa kikapu. Washabiki wameketi nyuma yao, wakitazama mchezo huu.

Hati rasmi ya cheti cha kuzaliwa ya Kenya. Sehemu ya kuzaliwa ni Embu West na ina maelezo mengine mengi ya mkaaji wa Kenya. Pia imetiwa sahihi kuonyesha kuwa ni rasmi na ya ukweli.

Mwanamume aliyevalia koti nyeupe na glovu nyeupe mikononi, anamsaidia mwanamke fulani kwa kuchukua alama zake za vidole na kuziweka karatasini.

Mtu anayeonekana kuwa wa rasmi amekaa katika hema nyeupe, huku watu wamepiga foleni ndefu, wakingojea huduma zake. Anatumia chombo cha teknolojia, ili kuwahudumia watu hawa.

Watu wengi wapo nje ya ofisi za uhamaji. Wote wamevalia barakoa usoni huku wanatabasamu na kuongea jambo ambalo linakaa kuwa ya furaha.

Makamu wa rais wa zamani Gachagua akitumia mbinu fulani ya teknolojia kwa kuguzisha kidole chake huku watu kadhaa waliovalia kistaarabu wakitazama.

Mchezo wa mpira wa wavu unaendelea uwanjani. Wachezaji ni wanawake huku wamevaa sare tofauti kuonyesha timu mbili tofauti. Nyuma yao mashabiki wameketi wakitazama mchezo huu.